Mwanaume mmoja aliechuhchumaa akiwa ameshika mbolea kwenye viganja vyake vya mikono, na nyuma yake kuna viroba vya mbolea hiyo.

Chupa pamoja na boksi ya dawa, ambayo dawa hiyo huzuia magonjwa kwa mifugo. Dawa hiyo ina alama za maelekezo katika chupa pamoja na boksi lake.

Boksi la dawa za wanyama, likiwa limechorwa mbwa kwa mbele na limeandikwa maelekezo mbalimbali namna ya kutumia dawa hiyo.

Boksi moja la dawa za wanyama pamoja na kopo lake likiwa limeandikwa maelezo mbalimbali namna yakutumia dawa hiyo na jinsi yakutibu mbwa pamoja na paka.

Mkono uliojaa mbolea na mbolea hii inaonekana kuwa kwenye pakiti ya plastiki, iliyotengenezwa kwa alama za kemikali.

Wakulima wakiwa shambani wakifanya kazi ya kuvuna mahindi na mahindi, hayo yakisha vunwa yatapelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Mkulima mmoja amebeba mkokoteni uliojaa pilipili za rangi mbalimbali, na pilipili hizo zipo tayari kwa ajili ya biashara.

Mkulima mmoja akiwa katika shamba la mahindi na mahindi, hayo yakishavunwa yanauzwa kama zao la biashara.

Wakulima watano wakiwa wanapakia viazi vitamu kwenye matenga, kwa ajili ya kuuzwa na kusambazwa kwenye masoko mbalimbali.

Miti ya mipapai ikiwa na mwonekano mzuri shambani, na mkulima akiwa anachuma mapapai yalio iva vizuri kwaajili ya kuuzwa sokoni.

Wakulima wawili wakiwa kwenye shamba lililo limwa chai na wakulima hao wanachuma chai kwa ajili ya kuuza kama zao la biashara.

Miche ikiwa imepandwa kwenye shamba na ikiwa na ukuaji wa hatua za awali, na miche hiyo imepandwa kwa mistari na ni kilimo cha umwagiliaji.

Mimea ya nyanya zilizopandwa kwenye mifuko ambayo inaweza kusaidia katika kudhibiti virutubisho na unyevu. Nyanya hizo zinaonekana zikielekea kukomaa.

Mkulima akiwa kwenye shamba la matikiti huku mkononi akiwa ameshika kipande cha tunda cha tikiti maji kwa ajili ya kula.

Wakulima wakiwa shambani wakifanya kazi ya kupakia viazi vitamu, kwenye matenga yenye rangi kijani na bluu kwa jili ya kuuzwa.

Nyasi zikiwa katika mwonekano mzuri, ambazo zimekatwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kilimo, ambayo inasaidia katika kurahisisha kazi.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kilimo, ambayo inatumika kuboresha ufanisi wa kilimo haswa kwenye mimea ambayo inapandwa bila udongo.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya kilimo ambayo inatumika kuboresha ufanisi wa kilimo, hasa kwenye mimea inayopandwa bila udongo.

Vifaa vya kilimo vinavyotumika katika shamba, vinavyosaidia katika maandalizi ya ardhi; ikiwemo kulima, kupanda, na kupalilia mazao.

Mashine ya kukata majani. Mashine hiyo hutumika kwa ajili ya kukata majani kwa ajili ya maeneo kama shambani, hii inaashiria umuhimu wa teknolojia katika kilimo.

Mabomba ya maji ya plastiki yaliyopanda mimea mbalimbali bila kutumia udongo mwingi ,ambapo mimea hiyo inakua kwa kumwagiliwa maji.

Ng'ombe wakiwa katika malisho na banda hilo linaonekana kuwa na mazingira ya kiteknolojia ya kisasa.

Ng’ombe wengi wakiwa kwenye mabanda ya kisasa, na hii linalihisisha kuwa kuna mashine za kisasa za kufugia ng’ombe hao zinazotumika kulishia, kukamua na kusindika maziwa ya ng’ombe.

Mboga zikiwa zimepandwa kwa mpangilio mzuri na kwenye mistari, ambapo kilimo hicho ni cha kisasa na kinatumia mfumo wa umwagiliaji.

Shamba likiwa limelimwa kwenye mpangilio wa matuta, ili kuweza kuruhusu mfumo wa maji kwenye mashamba ili kusaidia katika ukuaji wa mimea.

Mandhari ya asili ambayo inatumika kuboresha ufanisi ziwa na mimea ya kijani kibichi ikiwa imezungukwa na mlima, na mandhari haya yanaweza yakawa ya kitalii.

Tembo akiwa katika mazingira ya asili. Tembo huyo anatembea kwenye savana na mlima wa kilimanjaro unaoonekana nyuma, ikionesha mazingira ya kuvutia.

Uoto wa asili, milima pamoja na wingu la bluu yaliyopo kwenye mandhari ya asili na mandhari hayo yanaashiria kivutio cha utalii.

Mandhari ya asili yenye miti iliyotawanyika na majani marefu ambapo ni sehemu ya tambarare, na mandhari hii inaweza kuwa hifadhi ya wanyama.

Punda milia wakiwa kwenye mazingira ya asili ambayo ni hifadhi ya wanyama pori, na mandhari yakiwa yamezungukwa na misitu na majani mafupi ya kijani kibichi.

Kikundi cha watu ambacho ni wakulima wa nyuki wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga wasing'atwe na nyuki na wapo wanavuna asali.

Mbegu mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye mifuko ya viroba, kwa ajili ya kuuzwa au kwa kutumia kwenye kilimo na matumizi mengineyo.

Mbegu za mimea mbalimbali zinazoanza kuchipua, zikiwa zimeoteshwa kwenye matuta yaliyopangiliwa kwenye mstari.

Paketi ya mbegu ambayo kwa mbele kunapicha ya mmea wa mchicha, na yenye ujazo wa gramu kumi, hutumika katika kilimo cha bustani.

Bidhaa mbalimbali ambazo zipo kwenye mifuko ya kati na treni, pamoja na mkopo ambazo ni nafaka au viungo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Mbegu za mimea kwa ajili ya matumizi ya kilimo au matumizi mengine. Mbegu hizi zinaweza kuwa za mazao tofauti kama nafaka, mboga au matunda.

Wanawake wawili na wanaume wawili ambao ni wakulima, wakiwa wanaotesha mbegu mbalimbali kwenye ardhi.

Kibanda kidogo ambacho kimetengenezwa kwa mbao ni makazi salama ya mbwa kwa ajili ya kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Mamba wawili wamelala kwenye ardhi na mamba hao, wakiwa wanaota jua na ngozi zao zinaonekana kuwa ngumu na wenye meno makali.

Tembo wakubwa wakionesha upendo kwa tembo wadogo na tembo hao, wakiwa katika mazingira ya asili ambayo ni hifadhi ya wanyama.

Mazingira ya asili ambayo yanaonyesha mnyama wa porini ambaye ni twiga mdogo yupo kwenye hifadhi ya wanyama.

Mtu mmoja ambaye ni mtunza wanyamapori, akiwa anamnywesha tembo maziwa, na mazingira hayo yanaweza kuwa katika hifadhi ya wanyama.